Hawa ni wanariadha wakimbiaji. Wako uwanjani huku wakikimbia. Wa kwanza aliyejifunga macho, katikati amevalia jezi iliyoandikwa, Kenya Kimani, huku upande wake wa kulia Santos na wa kushoto ni sang.

Huku ni baharini, mtu mmoja ako kwenye boti yake, amevalia tisheti yenye rangi ya nyekundu imeandikwa Kenya, kampuni ya Wintech.

Hii ni shule nyumba zimejengwa mingi . Kando yake kuna maua ambayo yamepaliliwa yakakatwa vizuri , kuna uwanja ambamo mti umepandwa mmoja mrefu.

Kuna kabati mbili, moja ina chupa ndani, ingine ikona vitu vingine, ukutani kuna jikaratasi lililo hangiwa mle yenye michoro tofauti.

Huu ni mlango wa shule. Uliofunguliwa. Umetengenezwa na mbao design ya Maridadi. Huko njuu yake umeandikwa form 1R.

Kuna watu wawili ambao wako kwenye baiskeli juu huku wakiendesha wakiwa wamevalia kofia ya usalama ,nguo zao zimeandikwa Kenya.

Hii ni chati mojawapo inayosaidia watoto wa chekechea shuleni kuwapa urahisi wa kusoma. Imeandikwa " aa, baa, ghaa, daa, ee" na kuendelea.

Naona nyumba yenye michoro ya wanyama ndovu, jirafu , sungura, maua yaliyopaliliwa yenye rangi ya kibichi pamoja na nyasi.

Huku ni uwanjani, mtoto mmoja anaonekana anakimbia na mtu huku akimshikilia mkononi, wengine wameketi kando huku wakiangalia,

Kuna vifurushi ambavyo viko juu ya meza pamoja na vipanya vyao, huku kando kuna vitabu vilivyoekwa chini viti vya watu kukaa.

Hii ni mojawapo ya shule kubwa zaidi. Ambamo, dirisha zimefunguliwa na milango yao. Huku nje, maua yakiwa yamepaliliwa na uwanja wake.

Hawa ni wachezaji wa kandanda na soka nchini Kenya kwenye mavazi yao, chini yao mipira miwili kwenye miguu yao huku wakiwa wamesimama.

Kuna bango, moja kubwa, ambalo limepakwa, rangi nyekundu, huku, na michoro, ya saa, na sungura, ikiwa imeandikwa, o`clock, quarter to, past a half .

Namwona mwanadada ambaye ni mlemavu uwanjani huku akiendesha baiskeli na akiwa amevalia nguo yake yenye imeandikwa Kenya.

Kuna michoro mitatu katika eneo hili. Gari hili linaitwa lori. Hili ni gari la moshi. Baiskeli imebeba mizigo.

Huku ni darasani, viti vya wanafunzi vimepangwa sawasawa, chini yake kuna vikae vilivyopangwa mpangilio mzuri zaidi.

Kuna mtu mmoja ambaye ameketi kwenye baisikeli lake , ni mlemavu miguuni pake ako na vitabu vine ambavyo mkononi ako na saa.

Huu ni mlango ambao umefungwa. Umeandikwa chemistry lab, biology lab . Huko chini kuna karatasi ambayo imeng'olewa.

Kuna wanariadha wawili katika uwanja huu, mmoja amelala chini huku amevalia miwani na macho moja akiinama ili akamsaidie.

Hichi ni kitabu cha mwanafunzi wa darasa la saba. Kimeandikwa Longhorn Computer Science Learner's Book. Kuna mkono wa mtu uliyoshikilia kitu fulani.

Kuna tarakilishi ambao ni aina ya Dell mezani huku imeandikwa internet facility is strictly for educational purposes only . Kando yake kuna kikombe kilichobeba kalamu.

Hichi ni kitabu cha darasa la nne. Kimeandikwa Longhorn Methode de Francais longhorn . Inaonekana kuwa watoto watatu wakiwa wanacheza, huku wawili wakiwa wameshika kamba.

Kuna wanariadha ambao wanakimbia katika uwanja huu, umeandikwa Samwel Mushai on the right , with his kind Jeen Kipchumba . Nationality Kenyan , date of birth December, twenty six, nineteenth eighth nine sport bara athletics events five hundred meters still eleven disemility be sure and fare .

Kuna mwanamke mmoja mazoezini huku akiwa ameketi. Chini yake imeandikwa Hellen Wawira, nationality : ni mkenya, tarehe ya kuzaliwa: April .

Katika eneo hili, kuna chati mbalimbali zenye rangi tofauti, waridi, njano. Uku ziko ndani ya mfuko chini ya sakafu.

Kuna chumba kimoja kikubwa chenye ghorofa moja, madirisha yote yamefunguliwa na milango imefunguliwa, huko nje kuna kiti cha plastiki cheupe kimoja, huku kuna nyasi.

Kuna mwanaume Mmoja ambaye amesimama kidete Huku akishikilia mikrofoni akiongea kuhusu elimu, amevalia suti yenye rangi ya blue huku nyuma yake imeandikwa Kisii conference, Theme; Empowerment and engagement in potential of children with disabilities

Katika uwanja huu kuna mtu mmoja mlemavu ambaye amevalia nguo yenye rangi mchanganyiko nyeusi, nyeupe, nyekundu na baji ya Kenya huku mpira katikati yake akicheza.

Hawa ni wachezaji, wanasoka wa mpira wa kandanda huku wakiwa vilema. Wanacheza katika uwanja huu mmoja akikimbilia mpira ule.

Kuna mwanamke mmoja ambaye ako kwenye mazoezi huku akiwa amekaa akiekelea mguu juu ya chuma fulani, amevalia tisheti yenye rangi nyekundu huku ikiwa na baji ya Kenya.

Hili ni darasa ambalo limefungwa mlango, sakafuni kuna vitae huku kando ya kuweka uchafu na ufagio ukutani, umbaoni kuna maandishi ambayo yameaandikwa na yenye rangi ya buluu.

Huu ni ubao, Kuna rula mbele yake, umeandikwa ijumaa Februari elfu mbili ishirini na tano. Herufi ndogo kutumika, a b c d e f g h j k l

Huko ni ofisini, kuna makompyuta mawili juu ya meza, aina ya Dell. Huku kando kuna vitabu vingi sana.

Huyu ni mwanariadha ambaye anaruka kwenye sakafu anaitwa Samson Onjuka nationality Kenya, tarehe ya kuzaliwa aprili tarehe kumi na tano mwezi...

Huku kuna wachezaji wa kandanda soka vilema ambao wamo katikati mwa referee kando yake hakuna mashabiki, viti havina watu.

Vifurushi vya kompyuta viko juu ya meza huku viti vikiwa chini yake ambavyo havijapangwa kando yake kuna madirisha mawili ambapo yamefunguliwa.

Kuna watu wanne katika eneo hili. Mmoja akiwa kwenye mashua yake baharini huku wengine wakionekana kumsaidia wakiwa wamevalia nguo zimeandikwa Kenya.

Kuna nyumba lenye gorofa mbili huku kando kuna maua yaliyozunguka, katikati kuna uwanja wenye nyasi na mti katikati yake.

Hii ni ratiba ya kompyuta leseni. Imeandikwa Thika Road Christian junior school timetable . Masaa, saa moja thelathini/ unusu asubuhi hadi saa kumi.